Mama ambaye amesimama pale ameleta mtoto wake Msichana ili achajwe pale amaweka ndani kwa kitanda alafu daktari pale amefungua mtoto mdomo ile ampee chanjo.

Nyumba hiyo imechomeka kumekuwa na moto ambaye imelibuka katika makazi ya watu ambapo hawajapata usaidizi, uenda pale ndani watu wamepata ajali wamekufa na tena hii moto.

Sanduku hili ni sanduku ya rangi yake nyeupe. Kikiwa pale imewekwa kimoja. Sanduku hili ni moja ambayo mara kwa mara ndani yake kuna dawa. Hili sanduku ambayo huwekwa madawa ya hospitali. Huenda pale kuna dawa ndani haitatua. Wacha itoe.

Hii ni rekoti ambayo inaonyesha penye pesa ilipolipwa pale hospitali.

Kina mama wakiwa wamekuja na watoto wao hosiptali ili watoto wao wapewe chanjo, kando yao kuna daktari, mwanaume mmoja akiwa ameweka sindano ili aweze kumpea huyo mtoto chanjo.

Hapa watu wamepanga laini refu wakiwa wakitayarisha kupewa dawa ya chanjo, hapa kuna mfanya kazi pale akiwa amemchanja mwanaume mmoja ambaye amekaa kwa kiti na shati lake nyeupe.

Wanawake wawili ambao wamevaa nguo rasmi zinazofanana mmoja akiwa ameshika sanduku mwingine akiwa anamsaidia huenda wanapima hiyo sanduku, pale tena kuna kiti kwa rangi yake nyeusi.

Haswa hii huwa inatumika pale kijijini ama katika kijamii, hii ni vitu za kitamaduni ambazo watu ama wazee wa zamani huwa wanaitengeneza halafu wanatumia kama uchawi.

Mtu mmoja ambaye amevaa gauni yake nyeupe akiwa pale amesimama na kama amevaa gloves . Mbele yake kuna ghorofa alafu meza kuna madawa ya aina aina na tena kuna chupa ya maji.

Hapa ni kwa hospitali. Kuna mama mmoj aambaye amevaa gauni yake nyeusi na amefunga kichwa, amekaa kwa kiti akiwa anaangalia daktari. Daktari pale akiwa anamwelezea mahitaji ama kuelimisha huyo mama kuhusu dawa ambazo amepewa.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake kama ameinama alafu kando yake kuna mtu anamsaidia kumwekea maji. Ueda wanafanya mazoezi kuonyesha hio kitu yao alafu kando yao tena kuna watu ambao wamekuja ili kuiona.

Pale kuna wanaume. Wote wamevaa suruali zao ama koti lao nyeupe, alafu kuna mmoja ameshika pale mtungi. Huenda yeye ndiye mkubwa wao ama ndio anawaelimisha watu jinsi ya kufanya kazi.

Hapa kuna baba mmoja ambaye amesimama pale na ameekelea mikono yake juu, alafu apo tena kuna maandishi ambayo inatuonesha kuhusu machi .Alafu nyuma yake kuna mtungi wa maji mingi ambaye anaezakua yeye anauza.

Chupa moja kwa rangi yake nyeupe. Hii ni chupa ya daktari ya dawa hii ni haswa ambayo huwa wanapea kuchanja ng'ombe haswa ili waweze kuwa na nguvu na tena kuwa na ngozi mzuri.

Kumenyesha, na kumenyesha mingi imeharibu barabara, kumekuwa na mafuriko wa waji. hapa kuna pikipiki na mwanaume moja ambaye anasukuma pikipiki, pale kuna gari ambalo linakuja na bidhaa za watu. Hii maji inaweza kuleta ajali ama kuharibu mali za watu.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama kama anacheka. Pia ameshika mashine ama vitu za chini ambazo zinaitajikana kifanyia mazoezi. Huenda yeye ndio mkubwa wao ama pia yeye amekuja Ili kufanya zoezi lake.

Chupa hii iko na dawa ama iko kitu maji ndani kwa rangi yake nyekundu. Pale kando yake kuna vitu ama madawa vitu ambavyo watu haswa kitamaduni huitwa uchawi. Pale ameipanga vizuri katika hiyo kibanda.

Hizi ni dawa ya kienyeji ambazo haswa hupewa watu ambao wako na shida ya epilepsy ,hizi inapewa kwanza watoto ili wakunywe ili kuzuia ugonjwa ama kama walikuwa nayo ili kusimamisha hiyo ugonjwa katika mwili.

Hii picha kuna gavana mmoja wa Kisumu, akiwa ametembelea watoto waliokuwa ndani ya hospitali. Pale kuna mtoto ambaye amelazwa, amemlala kwa kitanda akiwa anaongeleshwa. Alafu gavana yeye mwenyewe ameangalia mtoto akimwongelesha.

Mama mmoja ambaye ameshika mtoto wake huenda amekuja ili apewe huyo mtoto wake chanjo. Karibu kuna daktari mmoja ambaye anampa huyo mtoto chanjo. Alafu pale tena kuna daktari wenzake ambao wameivaa nguo.

Magari ya rangi tofauti tofauti yakiwa yanapita katika barabara ambayo kumejaa na maji huenda kumenyesha sana hadi maji imejaa katika barabara. Kando yao kuna watu ambao wameshika umbrella wakiwa wanapita.

Mama amemleta mtoto ili kupewa tabibu ama kuchi kuchanjwa. Pale kuna mama amemleta mtoto halafu kando yake ni daktari mwanamume mmoja ambaye amevaa sare akiwa pale anachanja mtoto, halafu pale tena kuna wamama ambao wamepanga laini .

Wanawake wawili. Mmoja akiwa amekaa katika kiti, mwingine, mama mmoja ameinama. Huyu huenda anamsaidia ule mama ambaye ni mjamzito, wakiwa katika nyumbani.

Kwa hii chumba kuna kuna watu wawili. Kuna mama mmoja ambaye amevaa nguo lake nyeupe. Ameketi mbele ya hii meza. Akiwa amefungua kitabu yake kama amesoma na ameshika kalamu. Kando yake kuna mwanamume mmoja huona ni mgonjwa.

Daktari mmoja akiwa pale akivalisha nguo mtoto , huenda huyo mtoto ametoka kuzaliwa naona anamvalisha nguo kama amemvalisha leso yake nyeupe.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amefungua mdomo lake , alafu pale kuna daktari amesimama nyumake akiwa anamwangalilia meno huenda kuna tatizo lolote aweze kusaidia.

Dawa hizi kwa rangi yake nyekundu zikiwa labda zimemwangika katika meza hii alafu kando yake kuna chupa ya rangi nyeusi. Hizi ni dawa ambazo hasa watu hutumia wakati ambao wanasikia maumivu mwilini mwao.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake jeupe akiwa katikati la viombo ama chupa ambazo zimepangwa katika laini ,hii kando yake tena kuna viombo ambazo zimepangika alafu tena kando yake kunazo zingine.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ni daktari anasaidia mgonjwa, mgonjwa huyo huenda alikuwa ameumia mkono manake anasaidiwa kufanya mazoezi katika mkono yake.

Hapa ni katika hospitali, pale kuna mama mmoja ambaye anapewa sindano ama anapewa chanjo na daktari, yeye amekaa pale katikati ya kiti akingojea kupewa dawa.

Kumekuwa na mteremko wa maji ambayo maji mingi imekuja katika makaazi ya watu. Haya maji yameharibu mali na tena bado yameleta ajali kwa watu.

Chupa hii ndani yake kuna dawa, chupa hii haswa, hizi madawa huwa inakulwa na mtu ambaye alikuwa ,alitekuwa na shida ya damu ili kuongeza damu mwilini, mara watu wanapata ajali wanakula ili kuongeza damu mwilini.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ameshika mtungi lake wakiwa wamepanga laini. Pale ni katika pa kununua maji ama wanaenda wanapewa maji inaezakua ya serikali. Apo kuna mitungi mingi ambaye iko kwa laini.

Ukiona hii picha, unaona msichana mmoja na wavulana wawili. Inaonekana hawa watoto ni chokoraa, maanake wameenda pale na mtungi ili wachote maji ambayo inapatikana kwa kisima ambayo ni chafu maanake kumejaa matakataka mingi.

Mwanaume moja ambaye amekaa katika ya kiti ya rangi yake nyeupe akuiwa amekuja katika hospitali hili apewe chanjo na daktari, pale tena maji kwenye shimo kwa rangi yake nyeupe.

Boksi ambayo imeandikwa yellow fever . Moja imeekwa pale kwa meza alafu kando yake kuna chupa sita, ueda zilikuwa ndani ya hizi dawa. Hizi dawa zinaeza kuwa zilikuwa pale katika hio boksi .

Hizi ni dawa ambayo haswa, hukunywa wakati unapokua na shida ya kuoga. Hii ni dawa ambayo inakupea ngozi nzuri ili kuzuia magonjwa na tena kuondoa magonjwa ya mbali mbali katika mwili yako.

Kuna baba mmoja hapa amevaa surale lake lililo kutoka juu hadi chini. Alafu kwa mkono amevaa gloves . Alafu juu amevalia kofia yake nyekundu akiwa ameshikilia, akiwa ana spray pale. Huenda ni msitu.

Hii ni dawa ambayo haswa hutumiwa na watu ama unaenda pale kwa duka la dawa unapewa unatumia kutibu magonjwa hasaa unatumiwa kutoa magonjwa ama maumivu katika mwili.

Kuna maji mingi maneke imeporomoka, uwenda kumenyesha sana hadi kukajaa maji, maji haya yamengia katika hii chumba ama jengo la hospitali na hii inaeza sababisha ajali na kuaribu mali za hospitali.

Wafanyi kazi ambao wamevaa nguo zaa rangi zikifana, wakiwa wamevaa kofia ya rangi yake nyeupe. Pale uenda kumekuwa na mporomoko wa nyumba, ndio maana wanatowanisha mawire, iliziweze kuharibu ama kuleta ajali.

Mama huyu amekaa kwa kitanda akiwa ameshika mtoto wake ambaye ametoka kumzaa. Mtoto bado ni mgeni ni yeye amefurahi. Mama amekaa kwa kitanda ndani ya hospitali maana huenda ametoka kumzaa huyo mtoto.

Hii ni dawa ambayo huwa wanapewa watoto walio na miaka kumi kurudi chini haswa hupewa ili kuzuia magonjwa ya baadae na tena ili ampee nguvu katika mwili zao na tena ili kupea ngozi mzuri.

Chupa ya maandishi hapo imeandikwa vitamin D , chupa ya rangi yake nyeupe, ikiwa pale katikati ya meza, alafu kando yake kuna dawa, dawa ya rangi yake nyeupe, huenda imekuwa katika.

Kuna mwanamke moja amesimama pale, akiwa amevaa shati lake nyeusi. Nikama kulikuwa na moto, kulikuwa na moto sasa anajaribu kutumia hiyo mashine kuzima moto lenyewe.

Hii picha inatuonyesha nyumba ambayo imeboromoka. Hapa kuna mafundi ambao wamesimama pale wakiangalia kile nyumba kimeboromoka. Hii nyumba kuboromoka inaweza kuwa imeleta ajali ama kuua watu na kuharibu mali za watu zilizokuwa ndani ya manyumba hizo.

Darasa hili ni la wanafunzi, ambalo watoto wanafunzi wamekaa wakiwa wawili wawili katika hilo viti, mbele yao kuna mwanafunzi mmoja ambaye huenda anawaelimisha wengine. Halafu kando yake kuna mwalimu ambaye amesimama kando.

Madaktari wanasadia kuwafanyia watu kuangalia shida za meno.

Chumba hili huenda ni chumba la hospitali. Pale kuna mwanaume mmoja daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe kando yake kuna mama. Huenda huyu daktari anaelimisha huyu mama.

Hizi ni dawa ambavyo mara kwa mara hutumika, hutumiwa kupea chanjo watoto waliokuwa na miaka kumi na chini ili kuwapea afya na ngozi nzuri inayovutia.

Hii picha inatuonyesha kuna daktari moja pale ambaye amevaa nguo lake la kazi alafu kuna mgonjwa amekaa kwa kiti. Wanaongea wakipiga story huku huyu daktari akiwa anaandika kueleza mgonjwa.

Kuna kidole, mkono, ambaye huenda ameumia. Huenda ameweka vitu mingi alafu akafungua. Kando yake kuna mkono ya daktari. Huenda anasaidia huyu mkono ya mgonjwa kufanya.

Hapa kuna baba mmoja ambaye ameketi pale akiwa ameinua shati lake, alafu kuna daktari pale amevaa nguo zake za kazi akiwa yuko tayari ama ametoa sindano ili kumpea chanjo huyu baba.

Hii ni kitu ambacho hasa hutumika pale kuosha mkono ikiwa na rangi tofauti alafu pale chini kuna ndoo ya rangi nyeupe. Kando yake kuna maua ambayo imependezwa imeekwa pale.

Hii si ni kitamaduni ni aina aina ya vitundi. Pale kuna vitu ambavyo haswa vitu ama watu wa kijamii ama kitamaduni hutengeneza alafu wakaweka kwa rangi ili wawe yote kupendeza na wakauze pale sokoni.

Mwanamke mmoja akiwa pale katikati ya maji kama yeye amevaa koti lake nyekundu akiwa amebeba mali zake, akiwa katikati ya maji haya.

Kwa hii chupa kuna dawa, alafu pale kuna sindano. Hii chupa ni dawa haswa hutumiwa kuchanja watoto waliona miaka tano na kurudi chini ili kusaidia wakue na nguvu, ngozi nzuri na tena afya nzuri na pia kuzuia magonjwa ya baadaye.

Chupa hizi ya dawa pale ni chupa ya rangi moja ikiwa imewekwa pale. Ndani ya hizi chupa kuna dawa. Wameka katika meza. Hizi ni chupa ambazo hasa huwapea watoto ku machanjo.

Hii ni dawa ambayo mtu umeza ili kumpea mwili yake nguvu, ama tena ili kuzuiza ama kumpea afya nzuri wakati ambapo anaskia maumivu. Anaikula na tena ili ikupee nguvu katika mwili yako.

Maji yamefurika ama yamejaa kumenyesha sana alafu kumenyesha maji, maji yameingia katika manyumba na hii maji inaeza haribu mali za watu ama pia inaeza leta ajali.

Hapa ni jangwa kuu ambaye imekauka. Pale kuna mawe inaonesha kuwa hapa imekua muda ikinyesha, ama miti yenyewe imekua imekauka maanake hijawai nyesha kwa dakika kadhaa.

Dawa hii moja kwa chupa kwa rangi yake nyeupe. Hii ni dawa ambayo hasa hutumika pale ambapo unataka kukama ng'ombe unafaa ukuwe ili kuwe na maziwa mzuri.

Hapa kuna baba mmoja ambaye amevaa sare yake. Nayo inatoka kutoka mkuu hadi juu ya shingo. Alafu kwa mkono amevaa gloves . Alafu nyuma amebeba mtungi, akiwa pale katikati la shamba.

Mgonjwa mama amelazwa pale kwa kitanda halafu hapa kuna madaktari wawili ambao wamevaa koti lao nyeupe. Wamesimama ama wamesimama mbele ya huyo mama wakiwa wanamsaidia. Mmoja amefu ameangalia meno inaonekana meno yake ilikua na shida ama tatizo la hizo moeno.

Sanduku hizi sikio kwa rangi yake tofauti. Hizi ni sanduku ambapo huenda ndani iko na dawa. Bado haijafunguliwa maanake huenda imeletwa. Limeekwa hizi sanduku katika meza, katika meza yake nyeupe na kama imebangwa kwa laini kwa laini.

Hii ni chupa moja ambayo ni ya dawa ya iron , ikiwa ndani yake kuna dawa hasa hii inatumikanga kama pale unapokosa damu mwilini mwako. Unaikula ili kuongeza damu.

Hapa kuna mama moja ambaye ameangalia juu alfu kuna daktari wawili wanekuja hili kuwaza kuwa na shida ama tatizo zilizo Kwa meno wale wanaweza kuwa na tatizo katika meno.

Daktari wanawake watatu wakiwa wamesimama nyuma ya huyu mama, uenda huyu mama akona shida lake, shida ya masikio ndio maana huyu mama, daktari hawa wamekuja hili waweze kusaidia ama kutatua hiyo tatizo.

Hapa ni darasa ambayo kuna mwalimu amesimama mbele ya hawa wanafunzi. Wanafunzi wakiwa wamekaa katika dawati lao watatu each kila mtu watatu wote wameshika karatasi ama vitabu wanayotumia kusoma.

Kuna mama moja amenaswa pale kwa kitanda, akiwa mbele yake kuna mwanaume ama daktari moja anamsaidia mashini iliweze kumsaidia.

Mama anafanyiwa chanjo na daktari, watu wamechaa wakikuja kufanyiwa chanjo na madari siku hiyo.

Hawa ni wafanyakazi ambao wamevaa sare zinazofanana na koti wakiwa tayari kila mmoja wao amebeba mfuko kwa mkongoni mwao wale wakiwa tayari kuelekea kazini ama wametoka kazini wanataka kuenda nyumbani

Hapa kuna mwanaume mmoja. Huenda labda pale alikua anatumia mashini. Yaani alipata accident ajali. Na hii ni ka kusaidiwa na huyu daktari kufanya mazoezi ili mwili yake iweze kua na nguvu na iendelee kufanya kazi.

Mwanaume mmoja ambaye ameshikilia sindano ili kumchanja ng'ombe. Alafu kuna mwanaume mwingine ameshika ili ng'ombe asitoroke. Hapa kuna ng'ombe ambao wamekaa kwao, wamepewa dawa.

Hizi ni dawa ambazo haswa huwa inatumiwa ili kutowa maumivu ambayo iko katika mwili tena inasaidia kutoa maugonjwa na kuzuia magonjwa inayosababisha balaa.

Hii ni dawa ambayo wakati mtu ako anasikia maumivu katika mwili wake utumia ili kuondoa maumivu tena inapea mwili nguvu manake ikiwa mgonjwa anakosa nguvu tena inaondoa mauchungu katika mwili.

Chupa moja imewekwa pale alafu kando yake kuna sidano, hii chupa kifuniko yake kwa rangi yake nyekundu ikiwa imesimama pale imewekwa pale kwa meza yake nyeupe alafu iko na maandishi mbele yake kwa hii chupa.

Hapa kuna daktari mmoja akiwa pale anamsaidia kufanya chanjo huyu msichana. Huyu msichana amefaa, huenda huyu daktari ametembea kijiji kimoja hadi kingine akiwapa watu chanjo ambalo linafaa katika mwili wao.

Wanawake wawili ambao mmoja amevaa shati, wote wamevaa shati nyeupe, alafu mmoja amevaa skati lake nyeusi. Mwingine amefanya suruali yake nyekundu. Wote wamesimama mbele ya Gari hilo nyeupe.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa leso zao wanaondoka baada ya kuleta hii ng'ombe. Kuna ng'ombe mmoja ambaye amelala hapa yenye imekufa. Hapa kumekauka maanake hakujawahi...

Hizi ni vifaa ambavyo haswa ama sanasana hutumiwa na wachawi. Hapa kuna vitu vingi sana ambavyo mchawi hutumia anapokuwa katika kijiji ili kuharibu maisha ya mtu.

Mwanamke mwanamme mmoja amelazwa pale kitanda na huyo mwanaume kuna daktari amesimama pale amevaa koti lake nyekundu, anashika huyo mbaba mguu, ila anamfanyia mazoezi huenda ako na shida la mguu anajaribiwa kufanya mazoezi.

Hapa kuna mwanaume mmoja amelazwa amevaa miwani maaanake huenda ako na shida ya macho halafu kando yake kuna daktari pale amevaa nguo za hospitali akiwa ako tayari kumshughulikia ama kumsaidia huyu mwanaume.

Mwanamke mmoja ambaye amelala katika kitanda la hospitali kama ameangalia juu. Kando yake kuna madaktari wawili huyu mama kama ako na shida ya meno amefungua mdomo lake ili aweze kuangaliliwa tatizo lake.

Hizi ni dawa ambazo watu humeza wakati hasa wanaposikia maumivu, unaenda pale unaimeza ilikuipugua maumvu, tena wakati ambao uko mgonjwa kusaidia, tena huwa inakusaidia kuondoa magonjwa ya baadaye.

Hapa kuna baba moja ambaye amesimama pale akiangalia mandishi ambaye yameandikwa mandishi haya inaweza kuwa inandikwa hasa hili watu wachanue ama waweze kusoma Kili kilicho andikwa inaweza kufuatilia yeye amesimama pale akisisoma.

Huenda kumekuwa na ajali, ambapo magari yamepata ajali na ikachomeka. Pale kuna gari moja, ambayo kwa rangi yake nyeupe imechomeka. Alafu watu wengi wamekuja ili kushuhudia kile kilichotokea.

Kwa hii meza kuna dawa kadhaa ambazo ziko kwa meza huenda hizi ni madawa ambazo madaktari hutumia kuwachanja watoto walio na miaka kumi kurudi chini.

Mwanaume mmoja ambaye ameshika chupa la hilo. Akiwa katikati ya hapo ya mashini. Huenda yeye akiwa ameshika tugi ya rangi tofauti tofauti.

Hapa ni katikati ya kisima, ambapo mwanaume mmoja amebeba mwengine, wakiwa wanapanda ama wanavuka baa ama katikati ya maji japo pale luna wanaume wengine, wakiwa wakingoja ili pia waweze kuvuka.

Chupa moja alafu kando yake kuna sindano, hapa kuna mtu ambaye ameshika hizo madawa, pale kuna kitabu ilioandikwa maandishi huenda huyo daktari amevaa glovu zake.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambalo amefungua mdomo lake, akiwa na daktari, daktari anaweza kuwa anamsaidia kuangalia shida ya hiyo meno yake inaweza kuwa ni gani.

Hapa ni hospitali ambapo kuna madaktari wawili, alafu kwa kitanda kuna mgonjwa ,huenda huyu mgonjwa amekuja kuangaliliwa meno, maanake amefungua mdomo wake ili daktari waweze kushughulikia hilo tatizo lake.

Hapa kuna mwanamme mmoja ambaye amesimama pale huku akiandika akisoma maandishi ambayo imeandikwa pale alafu akaweka katika mti wa stima. Huenda ni maelezo ama vitu ambavyo, hotuba ambayo kila mtu anafaa kuisoma

Hapa ni kwa soko. Soko hii ambako huwameka dawa ya kienyeji. Yeye mwenye usaji ameka dawa hizo kwa chupa anapomeandika maagizo yake ile chupa ambayo ungetaka unanenda pale unanunua.

Hapa kuna leso kwa rangi yake nyeusi. Alafu tena kuna ingine leso ya rangi yake nyekundu. Hizi zimetandikwa hapo chini. Alafu juu yake wakaweka vitu Saudi Maduni. Mbele yake kuna baba mmoja amekaa pale kama amevaa suti lake.

Pale kuna wamama wawili ambao wameketi katika kitanda, mmoja akiwa ni mjamzito na akiwa mwingine huenda ni mwalimu akimfunza huyu mjamzito jinsi anafaa kukaa ama vitu anafaa kufuata wakati huu wa uja uzito wake.

Kuna hii lori wa rangi nyekundu, kando yake kuna wanaume wawili hii gari sana sana huwa ni ya kubebea vitu viliopo ama vitu ya hatari zaidi.

Hii ni dawa ambayo iko ndani ya hii chupa, dawa hii haswa huwa inatumika ilikuponya kama kuna machungu nani ya mwili ama ndani ya mwili, inasaidia kwa afya nzuri na pia inandowa magonjwa ilioko ndani.

Hawa kuna wamama ambao wamevaa sare zinazofanana wote wakiwa na mifuko zao nyekundu alafu mbele yao kuna mmoja ambaye huenda ni mwalimu wao ama anawafunza jinsi ambavyo kazi inahitajika kufanyika.

Kuna mama moja pale akiwa ameketi katika kiti yake yeye emeshika chupa mbili, kwa mkono mwake huenda hizi ni dawa akiwa anaelezea ama anamjulilisha watu ili waweze kutumia hizo dawa.

Hapa ni chumba cha oparesheni, ambapo wadaktari watatu wakiwa wanaume wawili na mama mmoja wakiwa wanafanyiwa oparesheni mgonjwa ambaye amelazwa pale kitanda, huenda anafanyiwa oparesheni miguu yake.

Wanaume hawa wawili wote wamevaa koti lao nyeupe wakiwa pale, huenda wanasafisha haoa. Huenda hapa ni ofisi ama hosoitali, kuhakikisha kuwa ni kusafi na hakuna uchafu wowote.

Mwanamume mmoja akiwa pale ameketi katikati ya mashine. alafu kando yake kuna daktari. Huenda huyu amekaa kwa kiti ya mashine amekuja ili kufanyiwa mazoezi ya mguu. Huenda ako na shida ya mguu.

Kwa hii chupa kuna dawa iliyoko ndani na chupa alafu chini yake kuna sindano, hii ni dawa huenda ambazo wenye kuchanjiwa watoto ama ni dawa ya kuchanjia watu katika jamii.

Hapa kuna wamama ama wamasai ambao wameketi wengine wameketi kwa nyasi na wengine wameketi kwa kiti, mbele yao kuna mwalimu ambaye amevaa nguo ya yao nyeupe akiwa labda anawaelimisha hawa wamama wamasai

Hizi ni madawa haswa hutumika pale ambapo kuna mtu ambaye ako na shida ya damu mwili. Hii dawa inayoongeza damu katika mwili yake wakati ambapk anaweza kuwa amepoteza damu kwa mwili wake.

Hapa ni daktari mmoja ambaye akiwa hapo katika chumba hilo, huko ndani kwa mashini kuna mtoto . Huyo mtoto huenda amezaliwa kabla hajafikia tarehe rasmi ama amezaliwa kama ako na kilo bado kidogo.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa pale anatoanisha kitabu kwenye sanduku huenda anafanya hesabu ama anahakikisha hizo dawa ziko sahihi.

Kuna mama ambaye amelazwa pale kitanda, alafu kando yake ni daktari amemulika tochi yake ndani ili aweze kumulika meno yake huenda ako na tatizo ama alikua anaumwa na meno huyu mgonjwa.

Hizi ni dawa za kitamaduni ama kienyeji, zikiwa zimewekwa pale wakaiweka katika kipande yake. Gunia lake akatandika vizuri na akaipanga ili mwenye angeipenda aweze kununua. Wale kuna mama ambaye ameketi pale akingoja wenye wauzaji wakuje ili kuweze kuwauzia.

Kumekuwa na ajali, ambapo kuna gari ambayo imepata ajali ,imeanguka. Hapa kuna maji ambayo imeenda pale alafu imesababisha ajali ,na tena kuharibu barabara, kuna watu ambao wapo wanapita pale kando ya hiyo gari ambayo ilimeanguka.

Hapa kuna daktari mmoja ambaye amefunga mdomini lake, na amevaa nguo zake za kazi. Kwa mkono yake ameshika chupa la dawa, alafu tena kashika hii sindano ndiposa anatoa dawa aweze kuchanja mtoto.

Hapa kuna mama mmoja mgonjwa ambaye amekaa pale kwa kitanda. Alafu kando yake kuna madaktari wawili. Huyo mama ama msichana ambaye amelazwa pale huenda ako na tatizo la meno. Ndiyo maana daktari anamwangalia kuhakikisha.

Hapa kuna wasichana alafu kando yake kuna mwanaume, wote wamepanga laini huku wameshiaka karatasi. Karatasi hiyo ikowa na maelezo ama maandishi, kando yako ama chini kuna msiku ambayo imepangwa hapo chini.

Mama moja masaai akiwa pale amekaa kwa kiti akifibyiwa chanjo na daktari, kando yake kuna watu wamekaa pale wakipanga laini huenda pia wakingoja kufanyiwa chanjo na hawa daktari.

Mtoto huyu akiwa ameshikwa ili apewe chanjo, mama ameshika ila ni daktari ,akipewa chanjo kupitia mkono.

Hizi ni dawa hapa kuna dawa iliopo ndani ya chupa kuna chupa tatu alafu ya nne huyo mtu ameshika alafu pale kando yake ni boksi ambapo huenda hizo madawa inawekwa pale.

Hapa kuna watu wengi wakiwa wengine wamekaa katika viti nyeupe, wengine wainama wote wameweka mikono juu, kuonyesha uhadhi labda wanapiga picha hiyo.

Hizi ni dawa ambazo mara kwa mara humpea watoto walio na miaka kumi na kurudi chini. Dawa hizi huwa wakipea ili wanapata kuwa na afya bora, uzuri mzuri na tena kuzuia magonjwa ya baadaye.

Pale kuna wanaume watatu, mwanaume mmoja amekaa pale kwa kiti huenda akiwa anapimiwa afya yake. Alafu mwingine akiwa anapima, mwingine amesimama pale, wote wawili ambao wamesimama wamevaa koti la kazi.

Hapa wanatoa uchafu, kuna wanaume wawili ambao wamevaa sare zao wakiwepo katika kuhakikisha kuwa wametoa uchafu iliyoko kwa hii barabara. Huenda hapa ilikua ni soko ambao watu walifanya soko wakaacha uchafu katika barabara.